Nilikuwa nikihitaji kujua jinsi ambavyo elimu ya watu wazima inafanyika mpaka ambapo niliingia katika darasa lililokuwa lina watu wenye rika la watu wazima, ambao walikuwa wamepangwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa darasa, na wengine kusimama kwa ajili ya kuhitaji kusikia.

Mwanamama akiandika kwa chaki ubaoni, kuashiria maendeleo yanayochangamsha elimu ya watu wazima; kuwa wengine wanaendelea kutazama darasani, huku akigubikwa na umahiri uliowekwa kwake.

Mimi hupendelea sana kusoma na pia kutembelea, maktaba pamoja na maduka ya vitabu, ili nukuu bora kwa ajili ya kuongeza ufahamu wangu na maarifa.

Elimu ya awali huwa na changamoto na changamsha nyingi kwa wanafunzi, kwani michezo ya plastiki ya kuteleza huwekwa kama namna ya kuchangamsha na kufanya wanafunzi wasichoke na kusoma.

Watu wengi ambao hujifunza elimu ya kufundisha watoto wa elimu ya msingi, hujifunza kuwajali watoto hawa kwani huwa fundisha kama wazazi wao ili kujenga namna nzuri ya kupenda elimu.

Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili nikisoma shahada ya elimu, nimepata nafasi ya kwenda kufanya mafunzo katika shule ya msingi yenye majengo yaliyo mazuri na kuvutia yenye michoro na gadeni kwa ajili ya michezo.

Watoto wakiwa katika umri mdogo hupendelea kwenda shule, kujifunza na kuvaa yunifomu, zinazowaweka wafanane na wenzao, kwani hujenga uchangamfu.

Kitabu cha elimu ya awali ikiwa na maelekezo marahisi na mafupi na picha zenye kuvutia, kuonesha jinsi sarufi zinavyotumika katika somo la kiswahili na kwa kutumia mfano wa hiki na hivi

Maabara ya kusomea vijana wa shule za sekondari ikijaa vifaa vilivyo bora kurahisisha usomaji wa vitendo kwa wanafunzi wakiwa shuleni hasa wakisoma masomo ya sayansi.

Kubadilika kwa mtaala wa shule za sekondari, kumeleta vitabu vipya kwa ajili ya masomo ya baiolojia vyenye picha bunifu, kwa ajili ya kuwavutia wasomaji.

Mara nyingi mwezi wa kumi na moja wanafunzi wa sekondari hasa wa kidato cha nne, huingia kwenye mtihani yao ya taifa na walimu huiweka na kuilinda katika usalama.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa katika ofisi na kuelekezana masomo yanavyoenda kwa kufundishana kwa kuandika katika daftari, huku wakizungukwa na vitabu.

Walimu wa shule za sekondari, huwa na mazingira bora ya kufanya kazi, kwani wanafunzi huwa si wengi kuwa namna bora ya kusaidia ufundishaji pamoja na uhakikishaji wa elimu bora.

Masomo katika shule za sekondari huwa yenye kuvutia kwani wanafunzi wengi husoma maeneo ya shule na sikwenda nyumbani kwani huwa na vifaa vyote vya kujifunzia mfano; viti na meza za kusomea na kuwa na vitanda vya dabodeka kwa ajili ya kupumzika.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa darasani kwa kujifunza kutumia kifaa maalumu cha projekta, wakiona picha katika ubao na mwalimu huku akiwa hatumii chaki.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa na mchanganyiko wa jinsia zote wakaka kwa wadada, wakisikiliza kwa umakini mafundisho yaliyokuwa yakiendelea darasani na kuhakikisha uelewa umepandishwa.

Mwalimu wa elimu ya juu akiwafundisha waliokuwa wamevaa nguo za nyumbani kwa kutumia projekta iliyotengenezwa na kuonyesha picha ile ya maandishi katika ukuta.

Elimu ya juu imeboreshwa sana kwani wanafunzi na walimu wana mazingira yaliyo bora katika kujifunza, kwani wanafunzi hukaa katika samani zilizobora na pia wakufunzi wana video na kuweza kufundisha vizuri.

Wanafunzi wawili wa elimu ya juu wakitumia kompyuta mpakato kama njia bora ya kujipatia zana za kusoma, kupitia mtandao kwani ukuaji wa sayansi na teknolojia unachangia elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa elimu ya juu. Wakiwa katika darasa wakiwa na mpangilio mzuri na nguo za nyumbani, wakimsikiliza mwalimu huku mandhari za nje zikionyesha ni jioni na si asubuhi.

Wanafunzi waliokuwa katika darasa, lililokuwa na muonekano mzuri. Huku wakiwa wamevaa nguo za nyumbani; kuashiria kuwa ni watu wazima na wapo katika elimu ya juu. Na mwalimu akifundisha huku kutokutumia nguvu wala kushika chaki.

Darasa lililo na kompyuta tatu na wanafunzi watatu pamoja na mwalimu mmoja, walikuwa wakiendelea na masomo ya vitendo kwani masomo ya kompyuta za mpakato huhitaji mafunzo ya hapo na mara kwa mara.